Dawa ya kimiminika ya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi, yanaloonyesha jina la dawa hiyo, pamoja na namna ya kutumia.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lililopakwa rangi ya njano, likiwa na milango iliyotengenezwa kwa chuma. Juu kuna bango ambalo linaonyesha kuwa sehemu hiyo inatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo.

Dawa ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ya plastiki na kufungwa vizuri ili isiweze kumwagika; kukiwa na kibandiko chenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo namna ya kutumia pamoja na ujazo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, ambavyo vina maandishi yanayoonyesha jina la kampuni, iliyotengeneza mbolea hizo zinaenda kutumika katika shamba, ili kufanya udongo kuwa na rutuba.

Dawa ya mifugo kama vile mbuzi, kondoo, ng'ombe, ikiwa imehifadhiwa katika boksi ambalo limetengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo namna ya kutumia pamoja na picha za mifugo mbalimbali.

Dawa ya kimiminika ya mifugo kamavile ng'ombe, mbuzi, kondoo, farasi ikiwa imeifadhiwa vizuri katika chupa ndogo na kufungwa ili isimwagike pembeni kukiwa na boksi lililo tengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, lenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo, ambazo ni mbolea zilizohifadhiwa vizuri katika kifurushi kidogo cha rangi nyeupe, kikiwa na maandishi yenye jina la kampuni iliyotengeneza na nembo ya kampuni hiyo.

Dawa ya mifugo mfano mbuzi, kondoo ikiwa imeifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lililo tengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu liliwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, kwa ajili ya kutibu maungio ya mifupa ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi ya dhambarau pamoja na kibandiko chenye maandishi kuonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo na kupangwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya duka hilo, kwa nje kukiwa na vijana pamoja na vifurushi vidogo.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kwa ng`ombe, kondoo, mbuzi ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo dogo lenye karatasi ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama ya kufuga maalumu inayotumika kwa mbwa ikiwa imehifadhiwa katika boksi, lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, namna ya kutumia pamoja na picha ya mbwa.

Dawa ya mifugo kama vile ngo'o, mbuzi, kondoo, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya plastiki na kufungwa vizuri. Ikiwa na kibandiko chenye maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo kama vile mbuzi, ng'ombe, kondoo; zikiwa zimehifadhiwa katika kopo dogo na nyingine ikiwa katika pakiti ya plastiki, kila moja ikiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Duka dogo ambalo linatoa huduma maalumu ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, zikiwa zimehifadhiwa katika chupa ndogo za plastiki na kubandikwa vibandiko vinavyoonyesha jina la dawa, pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya kushusha vifurushi vidogo vilivyobeba pembejeo za kilimo, ikiwa ni mbolea au mbegu za mazao, na kuzipeleka sehemu ambayo inaitajika.

Dawa ya wanyama wa kufugwa kama vile kuku ndege ikiwa imehifadhiwa katika pakiti ndogo lililotengenezwa kwa kutumia plastiki, ikiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo na pamojanamna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, ambavyo vimepangiliwa kwa kupandiana kwenye ghala kubwa linalotumika kuhifadhi bidhaa hizo.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu inayotumika kwa mbwa ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu; ikiwa ina maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Bango kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma na kupakwa rangi ya kijani, likiwa lina maandishi ya rangi nyeupe na njano, linaloonyesha kuwa huduma za uuzaji wa pembejeo za kilimo zinapatikana sehemu hiyo, kwa jumla na rejareja.

Dawa ya mifugo inayotumika kuuwa vijidudu kama vile mbung’o, au kupe ambao hupenda kuishi kwenye manyoya au ngozi ya ng’ombe, kondoo, mbuzi, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo pembeni kukiwa na boksi yenye maandishi lenye jina ya dawa hiyo.

Vijana wawili wakiwa wamesimama katika eneo lenye nguzo refu ambalo limeshikilia paa la sehemu hiyo, kukiwa na vifurushi ya rangi nyeupe vyenye pembejeo za kilimo, ikiwa ni mbolea au mbegu za mazao.

Dawa ya kimiminika ya mifugo ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, pamoja na sindano ambayo inatumika kuwasilisha dawa hiyo kwa mifugo.

Dawa ya mifugo maalumu, inayotumika kwa kondoo na mbuzi, ikiwa imehifadhiwa katika pakiti ndogo na kufungwa vizuri ili isiweze kuharibika, ikiwa ina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika maalumu kwa kondoo na mbuzi, ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili isiharibike, ikiwa ina maandishi yenye jina la dawa hiyo.

Dawa ya mifugo, kama vile: ng'ombe mbuzi, farasi, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na picha ya wanyama mbalimbali.

Dawa ya kimiminika inayotumika kwa wanyama wa kufugwa kama vile mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo na kumefungwa vizuri ili isimwagike, pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hilo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo, inayotumika kuua vijidudu, kama vile; kupe au mbung’o ambao hupenda kuishi kwenye mifugo ambayo ni ng’ombe, mbuzi au kondoo, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo ya plastiki.

Dawa ya wanyama wakufugwa inayotumika kwa mbwa wadogo au paka, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ikiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vijana wawili wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, ambavyo vimefukiwa chini na kuchipua mimea ya rangi ya kijani iliyostawi; kumaanisha vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Vijana wakiwa wameketi chini ya mti wenye kivuli kizuri wakiwa wanafanya shughuli ya kupanga nyanya katika maboksi, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke akiwa amesimama katika shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mikahawa akiwa anachuma matunda ya mti huo, akiikaguwa kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Mzee akiwa amesimama katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, akiwa makini katika kuchuma matunda ya miti hiyo na kuhifadhi katika kopo ambapo hupeleka masokoni kwa ajili ya kuuza.

Kundi la watu ambao wapo katika shamba lilipondwa zao la mahindi wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuyakwanyua wakiyamenya na kuanika kwenye jua, ili yakauke na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la pilipili hoho, zikiwa zimevunwa na kupangiliwa katika makreti ya rangi nyeusi, mazao hayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kufanyiwa biashara au kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao, ambapo wanafanya shughuli ya kuvuna kwa kukata majani ya mimea hiyo na kuhifadhi katika vikapu vikubwa walivyobeba mgongoni, vinavyopelekwa katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wakiume wakiwa katika shamba kubwa, lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuyakwanyua kutoka kwenye mimea, kisha kupangilia kwenye magunia ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuvichimbua chini, na kuvipanga katika makundi ambapo huenda kuuzwa masokoni.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa ameinama na kushika nyanya hizo, ambazo zimestawi kutoka kwenye miche mirefu, akiikagua kama ipo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni kwa kuuzwa.

Vijana wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji, kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi na kupanga kwenye ndoo ambazo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuza.

Bustani ndogo, ambayo imepandwa mazao mbalimbali, zikiwemo nyanya na mboga za majani ambazo huvunwa na kupelekwa kuuzwa katika masoko kipindi zitakapo kua.

Kundi la watu wa kike na wa kiume, wakiwa wanafanya shughuli ya kuchambua matunda yatokanayo na miti ya mikahawa, na kuhifadhi katika magunia ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kiume wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mananasi, wakiwa wameyavuna na kuyachuma kwa kuyapanga kwenye makreti, ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuyauza.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimevunwa na kuhifadhiwa katika makreti ya rangi nyeusi, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wakiwa wanafanya shughuli ya kuchambua matunda yatokanayo na miti ya mikahawa, yale mazuri wakihifadhi kwa ajili ya kwenda kuuzwa katika masoko makubwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la karoti kwa ajili ya biashara zikiwa zimevunwa Chini kutoka kwenye udongo na kusambazwa tayari kwa Kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, akiwa anachuma matunda ya miti hiyo na kuikagua kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la mahindi yakiwa yamevunwa kutoka mashambani na kunung'inizwa katika fito ndefu na nene za miti, ili yaweze kukauka na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji na kupanga katika makreti ambayo husafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa, lililopandwa zao la viazi vitamu, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji kwa kuvichumbua kutoka kwenye ardhi na kupanga katika makreti na kupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Bustani kubwa iliyopandwa mazao mbalimbali, zikiwemo mboga za majani ambazo zimepandwa katika makundi ya zao la aina moja, ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya akizivuna na kuzipanga katika makreti yaliyopo pembezoni mwa barabara ya vumbi, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume, akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa ambalo limepandwa miti mifupi ya mipapai, kila mmoja ukiwa na mapapai, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke akiwa amesimama katika eneo la shamba lililopandwa zao la mahindi. Yakiwa yameshavunwa na kusambazwa chini ili aweze kukauka na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lilio pandwa miti mingi ya mikahawa, akiwa anachuma matunda kutoka kwenye miti hiyo na kukagua kama iko tayari kwa ajiri ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, akiwa anachuma matunda kutoka kwenye miti hiyo na kukagua kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mihogo, ikiwa imeshavunwa na kuhifadhiwa katika magunia marefu, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili iweze kuuzwa.

Vijana wawili wakiwa wamesimama katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, wakiwa wanachuma matunda kutoka kwenye miti hiyo na kuihifadhi katika kikapu ambavyo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kike na kiume wakiwa wanafanya shughuli ya kuandaa zao la mananasi kwa kutoa kwenye makreti, wakipangilia katika maboksi, ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume, ambaye amefanya shughuli ya uvunaji wa zao la pilipili hoho na kuhifadhi katika magunia marefu, ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuza.

Shamba kubwa lililopandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara vikiwa vimevunwa na kuchimbuliwa kutoka ardhini kisha kupangwa katika makundi madogo, ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo ambalo limepandwa zao la nyanya, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu iliyopandwa katika vifurushi vidogo vyenye udongo. Nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke pamoja na mwanaume wakiwa katika shamba lilopandwa miti ya maembe ambapo wamechuma matunda hayo na kuyashikilia mikononi wakikagua kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili iweze kuuzwa.

Kundi la watu wa kike na wa kiume wakiwa katika shamba lililopandwa migomba mingi. Wakiwa wanatumia fito refu za miti kuzuia migomba hiyo isiweze kuelemewa na mikungu ya ndizi na kuanguka. Ambapo ndizi hizo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lilolopandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kukwanyua mahindi hayo na kuhifadhi kwenye vikapu, ambapo hupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Bustani ndogo iliyopandwa mazao mbalimbali yaliyojipangilia katika matuta zikiwemo mboga za majani, ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia mbao. Mboga hizo huvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la viazi ambavyo vimepangailiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe na kufungwa kwa kutumia kamba ili visimwagike kisha kusafirishwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Viazi vikiwa vimevunwa kutoka mashambani na kupangiliwa katika magunia marefu yaliyofungwa kamba ili visiweze kumwagika, vikiwa pembezoni mwa barabara ya vumbi, tayari kwa ajili ya kupakizwa kwenye gari nakupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Migomba mirefu ambayo imepandwa katika eneo lenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ikiwa imetoa mikungu yenye ndizi ambazo zimekomaa tayari kwa ajili ya kukatwa na kupelekwa masokoni ili ziweze kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la tikiti maji, akiwa ameshika kipande kilichokatwa ambacho kimeiva, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuweza kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mingi ambayo imeegemizwa kwenye fito ndefu za miti ili isiweze kuanguka, ikiwa imetoa mikungu yenye ndizi zilizokomaa tayari kwa ajili ya kukatwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Mzee akiwa ameketi chini akifanya shunghuli ya kuchambua matunda yatokanayo na miti ya mikahawa, na kuhifadhi katika ndoo ambazo zinapelekwa katika masoko kwaajili ya kuweza kuuzwa.

Mwanamke akiwa katika sehemu ya soko ambapo kuna mikungu mingi ya ndizi iliyokuwa inauzwa, akiwa anakata vichane kutoka kwenye mikungu na kuweka katika kikapu.

Mwanamke aliyevaa vazi la rangi ya kijani na kofia kichwani akiwa amesimama nyuma ya gari, ambalo limepakiwa mananasi mengi yaliyovunwa kutoka mashambani ambayo yanapelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mwanamke akiwa amesimama katika shamba lililopandwa migomba mingi, akiwa ameshikilia mkungu wenye ndizi ambazo zimekomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ambayo imepandwa kwenye vifurushi vya mifuko ya plastiki, ndani yake kukiwa na udongo ambapo kuna mabomba membamba yanayoleta maji kwenye udongo huo na nyanya za rangi nyekundu, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa chini ya mti mkubwa unaotoa kivuli kukiwa na maparachichi yaliyopangwa kwenye makreti ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la wanawake wakiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, wakiwa wamechuma matunda ya miti hiyo na kuisambaza chini; wakichambua na kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Viazi vikiwa vimevunwa kutoka katika mashamba na kupangiliwa katika magunia marefu, yaliyofungwa juu kwa kutumia kamba ile visiweze kumwagika tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vimekwisha chimbuliwa kutoka kwenye ardhi na kukatwa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili viweze kuuzwa.

Mwanamke akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi vizuri kutoka kwenye miche mirefu. Nyanya hizo ni za rangi nyekundu angechuma na kuweka kwenye kreti ambapo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wanaume wawili wakiwa katika mti wa muembe, wakiwa wanachuma matunda hayo na kuyakagua kama yapo tayari kwajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya, zikiwa zimestawi katika miche ya mirefu, iliyopandwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeusi, akikagua mazao hayo kama yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi, akiwa amevichambua chini na kukagua kama vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni, ili viweze kuuzwa.

Vijana wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao la vitunguu kwa kuvichimbua kutoka kwenye ardhi, kisha kuvipakia kwenye gari kubwa ambalo hupeleka vitunguu hivyo masokoni kwa ajili ya kuviuza.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi, akiwa anakagua kama zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili ziweze kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu iliyopangwa katika mistari iliyonyooka, kukiwa na barabara nyembamba inayotumiwa na watembea kwa miguu. Nyanya hizo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, kukiwa na mabomba marefu yaliyotobolewa matundu ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, vitunguu hivyo vikiwa vimeshakuwa na kutoa mimea mirefu ya rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara. Zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu. Akizichuma na kupanga katika makreti ambayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke akiwa amesimama katika shamba lililopandwa zao la mahindi ambayo yamekwisha vunwa na kusambazwa chini, ili yaweze kukauka vizuri na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika bustani kubwa ambapo amepanda mazao ya aina mbalimbali katika vifurushi vidogo, vyenye udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mazao haya kukua ndani ya uzio uliyotengenezwa Kwa kutumia wavu.

Wakulima wa kike na wa kiume wakiwa wamevuna nyanya kutoka mashambani na kuzihifadhi katika makreti yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka, ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakike na wakiume wakiwa wapo chini ya mti unao toa kimvuli kizuri, kukiwa na mapalachichi yaliyo pangwa katika makreti ya rangi ya bluu tayali kwaajili ya kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya katika vifurushi vidogo vya rangi nyeusi vyenye udongo, akiwa anachuma nyanya hizo na kukagua kama zipo tayari kwa ajili ya mavuno.

Kundi la wakulima wa kike na wa kiume wakiwa chini ya kivuli cha mti mkubwa. Wakifanya shughuli ya kupanga zao la viazi vitamu kwenye makreti, ambayo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta iliyofungwa chuma ambacho kina ncha kali kwa nyuma, kinachotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu katika shamba.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo inavutwa, ikiwa na vyuma vyenye ncha kali vinavyozunguka na kukata nyasi refu, zilizopo mashambani, ili kuandaa mashamba hayo kwa ajili ya zoezi la upandaji wa mazao.

Mazao yakiwa yanakuwa katika chumba kilicho na mashine na mitambo ya kisasa, ambayo inafuatilia ukuaji wa mazao hayo, kwa kupima hali ya joto, wingi wa maji unaohitajika, pia kuna feni ambazo zinaleta ubaridi katika sehemu hiyo

Chuma kizito kilichopakwa rangi nyekundu, ambacho kina mapanga yenye ncha kali, kikiwa kinavutwa na kutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine za kisasa ambazo ni trekta zenye matairi makubwa zinazo tumika kulima katika mashamba makubwa vikiwa vinavuta vyuma vyenye mapanga yenye ncha kali ambayo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine kubwa na ya kisasa iitwayo trekta ambayo inatumika kulima mashamba makubwa, ikiwa inavuta chuma chenye mapanga yenye ncha kale yanayotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inavutwa kwa kutumia trekta, ikiwa na vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo hufanya shughuli ya ulimaji wa mashamba makubwa, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga makali; ambayo hutifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa ina injini ambayo kuzungusha vyuma vyenye ncha kale vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali ambayo yanatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyumba makubwa na mbele madogo ikiwa inavuta chuma chenye mapanga ambayo yanatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono ikiwa na matairi madogo na injini, ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali inayotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo na ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili, ambayo ina injini inayozungusha vyuma vyenye ncha kali ambavyo hutifua ardhi au udongo na kupalilia mashamba kwa kukata mimea ambayo haihitajiki.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, yenye matairi ya nyuma makubwa, ikiwa inavuta vyuma vyenye ncha kali ambavyo vinakata nyasi refu zilizopo katika mashamba makubwa, ikiwa ni hatua ya uvunaji au uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kupandwa mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa. ikiwa inavuta chuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hukata nyasi refu zilizopo katika mashamba makubwa kwajili ya uandaaji wa shamba hilo kwa kupandwa mazao.

Mashine ndogo na ya kisasa yenye matairi madogo, ikiwa ina mapanga yenye ncha kali yanayozunguka kukata nyasi ndefu zilizopo mashambani kisha kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine kubwa na ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, ikiwa imefungwa chuma kizito chenye mapanga yenye ncha kali ambayo yanazunguka na kukata nyasi refu zilizopo mashambani.

Mashine kubwa na ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga, ambayo yanatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo ina mataili madogo ikiwa ina vyuma vinavyozunguka na kukata nyasi refu zilizoko mashambani kisha kuzibiringisha katika muundo wa duara.

Mashine ndogo ya kisasa yenye matairi madogo, ikiwa ina mapanga yenye ncha kali yanayozunguka na kukata nyasi refu zilizopo mashambani, kisha kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo ambayo hutumika kulima mashamba makubwa kwa kutumia chuma kizito chenye mapanga yenye makali ambayo yanachimba ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono, ikiwa ina injini ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika visima vikubwa vilivyo na maji mengi, vikitenganishwa katika makundi ambayo wanahifadhiwa samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika kisima kikubwa kilicho na maji mengi na masafi. Juu kukiwa na kitambaa cha rangi nyeusi chenye matundu ambacho huwalinda samaki hao wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki wadogo kwa ajili ya mapambo wenye rangi ya dhahabu wakiwa wanaogelea katika maji masafi yaliyopo ndani ya tenki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika kisima kikubwa kilicho na maji masafi. Ambapo samaki hao uogelea wakijitafutia chakula ndani ya maji hayo.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo, wenye rangi tofautitofauti, wakiwa wanaogelea ndani ya maji masafi yaliyopo katika tangi dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia kioo. Ndani yake pia kuna maua au mimea ya rangi ya kijani.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo ukiwa unafanyika ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki, lililotengenezwa kwa kutumia vioo likiwa na mimea ya rangi ya kijani, ambayo ni mapambo pamoja na mwanga uliotokana na taa iliyofungwa juu ya tenki hilo.

Ufugaji wa samaki wadogo kwa ajili ya mapambo, wenye rangi nyekundu pamoja na dhahabu, wakiwa wanaogelea ndani ya maji masafi, yaliyopo katika tenki ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Bidhaa za vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani, vikiwa vimehifadhiwa katika magunia marefu yaliyokusanywa katika eneo moja ili kuuzwa, mfano wa bidhaa hizo ni maharage, mahindi, ulezi na alizeti.

Bidhaa za vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani vikiwa vimehifadhiwa katika magunia marefu na kukusanywa mbele ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa hizo, mfano ni maharage, mchele, mahindi nakadhalika.

Mzee akiwa amechuchumaa katika bustani iliyozungushiwa uzio wa vitambaa vya rangi nyeusi, akiwa anakagua miche midogo ya miti iliyopandwa katika mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi.

Kundi la watu wakiwa katika eneo ambalo lina miche mingi ya miti iliyopandwa katika mifuko ya plastiki ya rangi nyeusi ikiwa ina udongo laini wenye rutuba na virutubisho ambavyo vinasaidia miche hio kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Kijana wa kiume akiwa katika eneo ambalo lina miche ya miti mingi iliyopandwa katika mifuko ya plastiki. Miche hiyo huuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa katika bustani ndogo iliyozungushiwa uzio wa vitambaa vya rangi nyeusi, kukiwa na miche midogo ya miti ambayo imepandwa kwenye mifuko ya plastiki yenye udongo ulio na rutuba, unaosaidia miche hiyo kukua.

Mazingira ya mistuni kukiwa na miti mirefu na vichaka nilivyofungamana, kukiwa na mfereji unaotirisha maji taratibu kwenye daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao, ambalo hutumia na watembea kwa miguu kuvuka mfereji huo.

Miti mingi na mirefu pamoja na vichaka vilivyojikusanya katika eneo la misitu, kukiwa na mfereji ambao unatiririsha maji taratibu juu ya miamba kutoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana. Pia kuna mfereji unaotiririsha maji taratibu, ambapo kuna daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao linalotumiwa na watembea kwa miguu, kuvuka katika mfereji huo.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi ya bluu akiwa katika mazingira ya misituni ambapo kumekatwa miti mingi, akikagua visiki vya miti hiyo ili kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu miti.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo hukua kwenye matundu madogo ya bomba refu la rangi nyeupe, ambalo ndani yake linamaji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mazao yakiwa yanakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka zaidi.

Mazao yakiwa yanastawi vizuri katika kopo dogo lililotobolewa kwa chini, na kudumbukizwa kwenye tundu ambalo lina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zimestawi katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambao yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo usaidia mazao haya kukua pasipo kutumia udongo.

Mazao yakiwa yanachipua kutoka katika makopo madogo, yaliyodumbukizwa kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo hukuwa kutoka katika vyombo maalumu ambavyo ni makarai, yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe; ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinakuwa kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa ndani ya mabomba hayo yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo ukua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu yenye rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosahidia mazao hayo kukua.

Mboga za majani zikiwa zinakua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake yakiwa yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo hukua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, ambazo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Kijana wa kiume akiwa anakagua mazao, yaliyostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukuwa kwa haraka.

Upandaji wa mazao ya kisasa pasipo kutumia udongo bali mazao haya hukua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinahitajika katika ukuaji wa mazao hayo.

Mazao yakiwa yanastawi kutoka katika matundu madogo ya bomba refu lililosimamishwa, ndani yake likiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka zaidi.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali miche hukua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia miche hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo, bali mboga hizo hukuwa kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mboga hizo hukua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mboga hizo.

Mboga za majani zikiwa zinastawi vizuri kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinastawi vizuri kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yake akiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanakua kutoka katika makopo madogo yaliyotumbukizwa kwenye mfuniko wa chombo ambacho kina maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo usaidia mboga kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanakuwa kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu. Ambavyo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanastawi, kutoka katika matundu madogo ya bomba refu lililosimamishwa la rangi nyeupe, ndani yake likiwa na maji yenye virutubisho pamoja na dawa, ambayo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani zikiwa zinastawi vizuri kutoka katika matundu madogo ya bomba refu la rangi jeupe, lililosimamishwa ndani yake likiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo husaidia mboga kukua kwa haraka.

Mazao yakiwa yanastawi vizuri kutoka katika matundu madogo, ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo ndani yake yana maji yenye virutubisho, pamoja na dawa ambazo husaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mashine kubwa na ya kisasa ya rangi ya njano ambayo inafanya zoezi la uvunaji wa ngano kwa kukata vichwa vya ngano ikitumia mapanga yenye ncha kali kisha kuhifadhi na kupelekwa katika viwanda ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu mfano ni unga wa ngano.

Mazingira ya shambani, ambapo kuna vilima na mabonde pamoja na mazao yaliyostawi vizuri. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Shamba kubwa lililopandwa mazao yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka kukiwa na trekta ambalo linabomba refu linalomwaga dawa pamoja na maji, mazao hayo huvunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa bora inayofaa kutumika na watu.

Ng'ombe wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hawa hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa, na nyama yao kusafishwa vizuri na kukatwakatwa ambapo huhifadhiwa na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Kuku wengi wa kisasa wenye manyoya ya rangi yeupe wakiwa katika banda kubwa lililo na taa, ambazo zinatoa mwanga wa kutosha. Kuku hawa hupelekwa viwandani kwajili ya kuchinjwa, kisha nyama yao kusafishwa vizuri kuupimwa na kuhifadhiwa, ambapo inaenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kiisasa au masokoni.

Eneo maalumu lililopandwa mazao na kuzungushiwa uzio, ili kudhibiti mwanga wa jua, wadudu na wanyama waharibifu. Mazao haya hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa au kusindikwa, na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Eneo maalumu ambalo limepandwa mazao na kuzungushiwa uzio pamoja na paa, ambalo huudhibiti mwanga wa jua, kuzuia wadudu pamoja na wanyama waharibifu. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa, na kuwa bidhaa bora ambayo inafaa kutumika na watu.

Sehemu ya kiwanda ambayo ina mitambo na mashine ya kisasa, inayosaga zao la nyanya na kuzihifadhi katika vikopo vya chuma au mifuko ya plastiki, ambapo inaenda kuuzwa katika maduka ya kisasa au masokoni.

Kuku wengi wakiwa katika chumba chenye mwanga wa kutosha na vyombo kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji, kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao husafishwa vizuri kupimwa nyingine ikisagwa na kuifadhiwa, inaenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Kuku wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa katika banda kubwa. Kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa kisha nyama yao kusafishwa vizuri, nyingine ikisagwa na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa, ambayo inatumika kutengeneza vitu mbalimbali, kama vile chakula au sambusa za nyama.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao, wakiwa wanavuna mazao hayo ambayo upelekwa viwandani kwaajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa bora ambayo inafaa kutumika na watu.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mananasi ambayo huvunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu, kama vile juisi za matunda au soda zenye ladha ya mananasi.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa katika kiwanda ambapo wanafanya shughuli ya ufungaji au uandaaji wa maua ya rangi na aina tofautitofauti yanayoenda kuuzwa kwenye maduka ya maua au masokoni.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi yakiwa bado machinga mahindi hayo hupelekwa viwandani kipindi atakapokuwa na kuchakatwa, kuwa bidhaa bora ambayo inafaa kutumika na watu kama vile unga wa ugali.

Shamba kubwa lililopandwa mazao yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka, ikiwa imeshastawi vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa, na kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye matairi ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma chenye ncha kali ambacho kinatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Vijana wakiwa katika shamba lililopandwa mazao yaliyo stawi vizuri, ndani ya uzio uliotengenezwa kwa vitambaa vyeupe. Ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa nakupelekwa masokoni tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani zilizojipangilia katika mistari iliyonyooka. Ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani, ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumiwa na watu.

Sehemu maalumu ambayo imehifadhiwa kwa ajiri ya kupanda mazao imezungushiwa uzio, wa vitambaa vyeupe ili kuzuia mwanga wa jua, vijidudu na wanyama waharibifu, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa, na kua bidhaa bora ambayo inafaa kutumika na watu.

Mazao yakiwa yamepandwa katika eneo maalumu lililozunguzishiwa uzio ili kudhibiti wadudu pamoja na wanyama waharibifu, mazao hayo huvunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili yakuchakatwa, na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi yakiwa bado machanga. Mahindi hayo hupelekwa viwandani kipindi anapokomaa vizuri na kuchakatwa ili kuwa bidhaa bora inayofaa kutumika na watu mfano unga wa mahindi.

Ng'ombe wenye manyoa ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa kisha nyama yao husafishwa na kukatwa, ikihifadhiwa vizuri na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Eneo maalum ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao ambayo yamekwisha stawi, tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani na kuchakatwa ili kuwa bidhaa bora ambayo inafaa kutumika na watu.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa mboga za majani, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa mboga hizo, ili kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Wafanyakazi wakiwa katika kiwanda ambapo wanapanga pilipili hoho katika mitambo au mashine za kisasa, zinazochakata zao hilo na kubadilisha kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu, ikihifadhiwa vizuri na kwenda kuuzwa katika maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo inatumika kwa ajili ya uvunaji wa zao la ngano kwa kukata vichwa vya ngano, kuhifadhi vizuri, kisha kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika kama vile unga ambao unapika vitu mbalimbali.

Eneo maalum ambalo limepandwa mazao kwa mpangilio wa mistari na kuwekewa uzio ili kuzuia mwanga wa jua, wanyama pamoja na wadudu waharibifu. Mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Wakulima wakiwa katika shamba liliopandwa mazao kwa mpangilio wa makundi, wakiwa wanavuna mazao hayo ambayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa bora ambayo inafaa kutumika na watu.

Mazao yakiwa yamepandwa kwa mpangilio wa mistari katika eneo lillilo zungushiwa uzio, ili kudhibiti mwanga wajua, wadudu, wanyama waharibifu. Mazao haya hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kua bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Vijana wawili wakiwa katika shamba, lililopandwa mazao kwa mistari iliyonyooka na kuzungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe , kuzidhibiti mwanga wa jua , mazao hayo hupeleka shambani kwaajili ya kuchakatwa na kusindikwa , ili kuwa bídhaa bora inayofaa kutumika na watu.

Ng’ombe wa kisasa wenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa ktika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng’ombe hao hupelekwa viwandani ili kuchinjwa kisha nyama yao husafishwa vizuri na kukatwa, ikihifadhiwa na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Mazao yakiwa yamepandwa katika mpangilio wa mistari ndani ya eneo lililozungushiwa uzio ili kudhibiti wadudu pamoja na wanyama waharibifu, mazao hayo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu hulazwa na kutobolewa, kisha hurusha maji kwa nguvu kubwa, yanayoruka na kutua chini kama matone ya mvua.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika kwenye mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, ambapo kuna nafasi baina ya matuta maji yanayofuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu, ambao husaidia mimea kukua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone kwenye miche ya mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumia mabomba marefu yanayolazwa katika mashamba na kutobolewa matundu madogo, ambapo maji hufunguliwa na kudondosha matone, ambayo yanafanya udongo kuwa na unyevu.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika mashambani ukiwa na mabomba marefu yanayolazwa na kutobolewa matundu madogo, yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu la rangi jeupe limelazwa na mabomba madogo ya rangi nyeusi yameunganishwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unao tumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo yanayo dondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kua na unyevu ambao husaidia miche kukua

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na mifereji inayoachwa baina ya matuta, ambapo bomba refu hulazwa na kutobolewa, linalotiririsha maji yanayofuata mkondo uliopo baina ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa chini kisha kutobolewa matundu madogo, ambayo humwaga maji kwa njia ya matone katika mizizi ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumia mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo huelekeza maji kwenda kuingia katika miche ya mazao ambayo inapita kwenye mizizi na kusaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba ambapo mabomba marefu ya rangi nyeusi, hulazwa na kutobolewa matundu ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa, na kutua chini kwa njia ya matone kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu kwa mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba makubwa ambayo yamepandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, kukiwa na bomba refu na nene lililolazwa. Kisha mabomba membamba kuunganisha na kutobolewa matunda madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa ambapo anaunganisha mabomba marefu yanayotumika kwa ajili ya umwagiliaji yakitobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi inayoachwa baina ya matuta ambapo maji humwagwa na kufuata mkondo huo.

Mwanaume akiwa katika shamba lililopandwa mazao ya rangi ya kijani, akiwa anafanya shughuli ya umwagiliaji kwa kutumia bomba refu, ambalo linamwaga maji akiyaelekeza sehemu ya kumwagikia.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu yenye matawi yaliyoninginia ,kwa mbali kukiwa na mlima mrefu ulio na theluji kileleni.

Mazingira yaliyo na bonde kubwa pamoja na vilima, ambavyo vina miti mirefu, vichaka vilivyofungwa mana, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Miamba mirefu iliyopo katika pande mbili za bonde ambalo limejitengeneza kutokana na mmomonyoko wa udongo unao sababishwa na maji kupita sehemu hiyo kwa kasi kubwa. Kukiwa na mtalii anaye tembea katika eneo hilo akitazama mazingira.

Mazingira yenye barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto ikiwa ni magari pamoja na pikipiki. Pembezoni kukiwa na miti mirefu, pamoja na mazao yaliyopandwa yenye rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na vilima vilivyo na miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na yakuvutia ambayo yana milima pamoja na mabonde, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyojikusanywa katika eneo moja na maeneo mengi yakiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yenye nyasi ndefu zilizo kauka za rangi ya njano na miti michache yenye majani ya rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mazingira mazuri yaliyo na barabara refu ambayo hutumiwa na vyombo vya moto ikiwa ni magari na pikipiki pembeni kukiwa na miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani pia kuna vilima virefu.

Mazingira mazuri yaliyo na vilima virefu vyenye miti ,vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani; katikati kukiwa na dimbwi ambalo yamejaa maji masafi yaliyotuama.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa ambao unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti mirefu, vichaka vya rangi ya kijani kwa mbali kukiwa na safu ya milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima virefu, ambavyo vina miti iliyojikusanya sehemu moja pamoja na vichaka, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwenye sehemu iliyo na uwazi.

Mazingira mazuri na yakuvutia yenye vilima pamoja na mabonde vilivyo na miti mirefu, vichaka vilivyo fungamana na nyasi fupi za rangi ya kijani. Pia kuna vimvuli vya wingu zito la rangi jeupe lililotanda angani.

Mazingira mazuri yenye barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari au pikipiki, pembezoni kukiwa na nyasi fupi pamoja na miti mirefu kwa mbali kukiwa na vilima virefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye barabara ya vumbi, ambayo hutumiwa na magari, kukiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, na mnyama ambaye ni swala akiwa anakimbia akivuka barabara hiyo ya vumbi.

Mandhari nzuri na inayovutia yenye miamba iliyopatana na kutengeneza umbo zuri chini kukiwa na mwamba mkubwa na mwamba mdogo ukiwa juu yake pembezoni ikizingilwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri iliyo na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu, pembeni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vilima na mabonde vyenye miti mirefu na vichaka vilivyofungamana.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubw aukiwa una maji mengi na masafi, pembezoni kukiwa na barabara pamoja na eneo lenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa wenye maji masafi, pembezoni kukiwa na ndege weupe wanaokula samaki wadogo pamoja na wadudu. Pia kuna pundamilia ambao wanakula nyasi zilizostawi pembezoni mwa mto huo.

Mazingira mazuri yaliyo na mto mkubwa ambao una maji masafi, pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na vilima virefu.

Mazingira mazuri yenye eneo kubwa lililo na uwazi la tambarare, kukiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, pamoja na miti michache kwa idadi ikiwa ni miwili yenye matawi ya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana, na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika eneo hilo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye eneo kubwa lililo na uwazi kukiwa na miti michache pamoja na vichaka vidogovidogo, na mwanga hafifu wa jua ukionekana kwa mbali kutokana na jua kuzama upande wa magharibi.

Mazingira yenye eneo kubwa la tambarare lililo na uwazi kukiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano pamoja na miti na vichaka vilivyofungamana.

Mazingira ya vijijini kukiwa na eneo kubwa lenye uwazi na nyumba chache ambazo hutumiwa kama makazi ya watu wanayoishi, pia kukiwa na miti pamoja na vichaka vidogovidogo.

Mazingira mazuri na yakuvutia yenye nyasi ndefu na rangi ya kijani, zilizopo katika eneo lenye uwazi mkubwa. Kwa mbali kukiwa na miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye eneo kubwa la tambarare lenye uwazi, kukiwa na mto wenye maji masafi pembezoni kuna miti mrefu na vichaka vilivyofungamana pamoja na safu za milima mirefu ikiwa kwa mbali.

Mandhari nzuri na yakuvutia ya mbuga za wanyama ikiwa na punda milia wenye mistari ya rangi nyeusi pamoja na nyeupe, pamoja na swala wanaokula nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yenye vilima pamoja na mabonde ambayo ina miti mirefu, vichaka vilivyofungamana na nyasi za rangi ya kijani pia kukiwa na kivuli cha wingu zito ambalo limetanda angani.

Mazingira mazuri yenye eneo kubwa lililo na uwazi kukiwa na mfereji unaotiririsha maji masafi taratibu, kwa mbali kukiwa na miti mirefu pamoja na safu za milima.

Kundi la watalii wakiwa wanapita katika bonde jebamba. Pembezoni kukiwa na miamba mirefu ambapo umetokea kutokana na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na maji kupita sehemu hiyo kwa kasi.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi, likiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, miti mirefu iliyopo mbalimbali pamoja na vichaka vidogovidogo.

Mazingira mazuri yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa la tambarare kukiwa na nyasi zilizokauka za rangi ya njano, pamoja na mti mmoja mrefu wenye matawi na vilima vikiwa vinaonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye mto mkubwa wenye maji mengi masafi, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na vilima vyenye miti mirefu yenye matawi juu yake.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde, ambayo yana miti mirefu na vichaka vilivyofungamana vya rangi ya kijani. Pia, kukiwa na vivuli vya mawingu ya rangi nyeupe yaliyotanda angani.

Mazingira mazuri yenye dimbwi, ambalo lina maji yaliyotwama likiwa limezungukwa na eneo lenye vilima vilivyo na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa amezungukwa na miti pamoja na vichaka, kwa mbali kukiwa na majengo ya ghorofa ambayo hutumika kama maofisi ya biashara au makazi ya watu.

Mandhari ni nzuri na kuvutia yenye mto mkubwa unaotiririsha maji safi taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira mazuri yenye nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, kukiwa na mnyama simba alielala, kwa mbali kukiwa na majengo ya maghorofa, ambayo hutumika kama ofisi za biashara au makazi ya watu .

Mazingira mazuri yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi, likiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano pamoja na mti mmoja, ambapo kuna Twiga wanaokula majani kutoka kwenye matawi ya mti huo.

Mandhari nzuri na yakuvutia ya mbuga za wanyama inapundamilia wenye mistari meupe na meusi, wakiwa wanakula nyasi fupi za rangi ya kijani pia kunamiti mirefu pamoja na vichaka.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabonde vilivyo na miti mirefu, vichaka vidogovidogo pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Ufugaji wa mbuzi wakiwa katika zizi ambalo limetengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao wakiwa wanakula nyasi ambazo zimening'inizwa katika fito refu ya miti.

Eneo kubwa, ambalo linatumika kwa ajili ya ufugaji wa mbuzi wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa ndani ya zizi lenye uzio uliotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na fito refu.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi mwenye manyoya ya rangi nyeupe na kahawia kichwani, akiwa amesimama katika eneo lenye uwazi lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani ambayo hutumia kama chakula.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi, lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao, wakiwa wanakula chakula katika sehemu maalumu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia uzio, ambao wakiwa wanakula chakula kutoka katika sehemu maalumu, iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho.

Wanawake wawili ambao wanafanya shughuli ya ufugaji wa mifugo ambaye ni mbuzi mwenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wanafunga kamba shingoni ili asiweze kwenda kula mahindi yaliyopandwa katika eneo hilo.

Mwanamke akiwa anakagua kuku, ambao wapo ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na wavu, kukiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya malisho ya chakula, ambapo kuku hao wanadonoa punje ndogo za chakula.

Wafugaji wa kuku wenye manyoya ya rangi nyeupe na wengine wa rangi nyekundu, wakiwa wanajitafutia chakula kwa kidokoa nafaka zilizopo katika ardhi iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mwanaume ambaye anafanya shughuli ya ufugaji wa kuku pamoja na bata wa rangi tofautitofauti , akiwa anawapatia chakula ambapo wamejikusanya katika eneo moja, wakiwa wanadonoa punje za nafaka kutoka kwenye ardhi.

Ufugaji wa bata wenye manyoya ya rangi nyeupe na wengine rangi nyeusi, wakiwa katika eneo lililo zungushiwa uzio wa wavu, kukiwa na kisima chenye maji masafi wanayotumia kwaajili ya kunywa na kuogelea.

Mwanamke akiwa ndani ya mabanda ambayo yanatumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku yakiwa yametengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na wavu, kukiwa na sehemu maalumu ambazo hutumika kwa ajili ya malisho ya chakula.

Mwanamke aliyevaa koti refu la rangi ya jeupe, akiwa katika banda ambalo lina kuku wengi wa kufugwa akiwa anawapatia chakula kutoka kwenye mfuko na kuweka katika vyombo maalumu ambavyo hutumika kwa ajili ya malisho.

Kijana wa kiume ambae anafuga bata wenye manyoya ya rangi nyeupe, akiwapatia chakula kwa kumwaga chini, wakiwa ndani ya kibanda kilichotengenezwa kwa kutumia uzio wa wavu.

Ufugaji wa ndege aina ya kanga ambao wana madoa ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi, wakiwa wanajitafutia chakula kwa kudonoa punje za nafaka zilizopo katika ardhi, yenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mwanamke pamoja na mwanaume ambao wanafanya shughuli ya ufugaji wa kuku wengi, akiwa anawapatia chakula wakiwa ndani ya uzio uliyotengenezwa kwa kutumia wavu.

Mwanaume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani, akiwa anawapatia kundi la bata wengi wenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa nje ya mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia mianzi.

Mbegu za mazao zikiwa zimeifadhiwa vizuri katika pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hizo, pamoja na picha ya mazao pindi yatakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimestawi vizuri kutokana na kuwa na mabomba marefu yaliyotobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone yanayofanya udongo kuwa na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kukua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu unaosababisha mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa, ambalo lina udongo laini wenye unyevu pamoja na rutuba inayosaidia mazao hayo kukua katika miche mdogo iliyojipanga katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangwa ndani ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa mbegu hizo, kila moja ikiwa na kadi inayo onyesha jina pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mboga za majani zilizohifadhiwa katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi ya kijani, kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la mboga hizo pamoja na picha ya mimea pindi itakapokua.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi ndogo zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupangiliwa katika rafu ya chuma kwa mpangilio wa safu mbili. Mfano wa mbegu hizo ni za vitunguu pamoja na mboga za majani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, kukiwa na mabomba marefu ya rangi nyeusi yaliolazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kukuwa katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mkopo madogo, ambayo yana udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi za plastiki ili zisiweze kuharibika na kupangwa katika rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha bei inayouzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimeifadhiwa vizuri, katika pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ikiwa ina maandishi yenye jina la mbegu hizo pamoja na picha ya maboga.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hizo na jina la kampuni iliyotengenezwa.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimeifadhiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe na kupangwa kwa mistari, zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa na watu mbalimbali wakiwa wamezingira mbegu hizo..

Mbegu za mazao mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi, ambazo zimetengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, zikiwa na maandishi yanayoonyesha majina ya mazao hayo kama vile mahindi pamoja na maharage.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika makopo ya chupa, ambayo yana: maandishi yenye jina la mbegu hizo, picha ya mmea pindi utakapo kua pamoja jina la kampuni iliyotengeneza.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika magunia marefu na kukusanywa eneo moja kwa ajili ya kuuzwa. Mfano wa mbegu hizo ni: mahindi, maharage, alizeti, ulezi na kadhalika.

Mbegu za mazao zikiwa zimeifadhiwa vizuri katika pakiti ndogo ambayo imetengenezwa kwa kutumia plastiki ili isiweze kuharibika. Ikiwa ina maandishi ya jina la mbegu, kampuni iliyo tengeneza pamoja ma picha ya mazao pindi itakapo kua

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ndogo iliyoyengenezwa kwa kutunumia plastiki, ili zisiweze kuharibika ikiwa ina jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo, pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili siziaribike ikiwa ina maandishi ya jina la kampuni iliyotengeneza pamoja na picha ya mazao pindi yatakapo kua.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili isiweze kuharibika, ikiwa ina maandishi yenye jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea pindi itakapokua.

Mbegu ya mboga za majani aina ya kabichi, zikiwa zimeifadhiwa katika paketi ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ilizisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yenye jina ya zao hilo pamoja na picha ya kabichi.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la mbegu hiyo, jina la kampuni iliyotengeneza, pamoja na ujazo kuwa ni gramu kumi.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba, pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo, na kupangwa katika makundi ya mazao aina moja.

Mbegu za mazao za aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika makapu, ambapo mbegu hizo zinauzwa mfano ni maharage aina mbalimbali, mahindi pamoja na karanga.

Mbegu za mazao, zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa ambalo lina udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo yaliyopo juu ya meza ya chumba ambacho kina mwanga wa kutosha. Ndani yake kukiwa na udongo laini wenye unyevu pamoja na virutubisho ambavyo husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti ndogo zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika, mfano wa mazao hayo ni vitunguu pamoja na mboga za majani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo ya plastiki ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, yenye udongo laini uliyo na unyevu pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kuhifadhiwa katika makundi yenye mazao yaliyofanana.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike na kupangwa kwenye rafu za chuma kila moja ikiwa na kibandiko kinacho onyesha bei inayouzwa.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinach ikiwa imehifadhiwa vizuri katika paketi ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili isiweze kuharibika kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea pendo utakapokuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika kukiwa na maandishi yanayoonyesha kampuni iliyotengenezwa mbegu hizo pamoja na picha ya nyanya.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika, na kupangiliwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makreti ya rangi nyeusi yaliyo na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu, ambao husaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Paketi ndogo ambayo inatumika kuhifadhia mbegu za mboga za majani, ikiwa ina maandishi yenye jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokua na ujazo kuwa ni gramu kumi.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangwa katika mpangilio wa safu mbili, kila mmoja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo ya plastiki ya rangi nyeusi na kupangwa juu ya meza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, makopo hayo yana udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo.

Kundi la watu wakiwa wamesimama nyuma ya magunia makubwa ya rangi nyeupe, ambayo hutumika kuhifadhia mbegu za mazao, nyingine wakiwa wanazimwaga chini kukagua. Mbegu hizo wamepatiwa kwa msada wa "USDAID".

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambalo lina mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu yanayorusha maji kwa nguvu na kushuka chini kwa njia ya matone kama ya mvua yanayoleta unyevu kwenye udongo na kusaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika paketi ndogo iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili isiweze kuharibika, ikiwa na maandishi yenye jina la kampuni iliyotengenezwa mbegu hizo, pamoja na picha yamea pindi utakapokuwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti ndogo, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika kukiwa na maandishi yenye jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokuwa.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimepandwa katika makopo, ambayo yana udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki ya rangi nyeusi, ndani yake kukiwa na udongo laini wenye rutuba pamoja na unyevu ambao husaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo iliyo na rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ya aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, na kupangiliwa katika rafu za chuma, kila mmoja akiwa na kibandiko kinachoonyesha bei inayouzwa.

Banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao likiwa na mlango pamoja na dirisha ambalo limetengenezwa kwa wavu, banda hilo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Daktari wa kiume ambaye amebobea katika matibabu ya magonjwa ya wanyama akiwa amemshikilia mbwa mdogo, aliyesimama juu ya meza tayari kwa ajili ya kumpatia huduma za matibabu.

Mbwa wawili wenye manyoya ya rangi nyeusi pamoja na kahawia, wakiwa wameketi nje ya kibanda kikubwa, ambacho kimetengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu na kupakwa rangi ya kijivu.

Vijana wawili wa kike na wa kiume wamevaa mavazi ya rangi ya buluu ambao wamebobea katika matibabu ya magonjwa ya wanyama, wakiwa wanamuogesha mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe kwa ajili ya kumpatia matibabu.

Mbwa akiwa amesimama nje ya banda dogo akila chakula, kwa kupitia sehemu maalumu yenye vyombo ambavyo hutumika kwa ajili ya malisho ya chakula nje ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mianzi.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango midogo pamoja na madirisha ya wavu. Mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mbwa mkubwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi na kahawia akiwa amelala katika kibanda kidogo, kilicho tengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa.

Wanyama wa kufugwa ambao ni mbwa wenye manyoya ya rangi nyeusi na kahawia wakiwa nje ya mabanda pamoja na mwanaume ambaye ni mtaalamu wa matibabu ya magonjwa ya wanyama.

Kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa na mlango wenye vitasa na dirisha lililotengenezwa kwa wavu. Kibanda hicho hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mtaalamu wa afya aliyebobea katika matibabu ya magonjwa ya wanyama, akiwa amevaa koti refu la rangi jeupe, na kumshika mbwa aliyesimama katika meza akiwa ana manyoya ya rangi nyeupe.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa wakiwa wananyweshwa maziwa kwa kutumia kopo refu na vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani na mabuti miguuni.

Mnyama wa porini ambae ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na manyoya ya mabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe ,katika mazingira yenye miti mirefu na vichaka vyenye rangi ya kijani.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu, akiwa ndani ya eneo lenye uzio wa kamba nene; kukiwa na miti mrefu na vichaka vifupi vya rangi ya kijani

Wanyama wa porini ambao ni tembo mweye umbo na uzito mkubwa, wakiwa wanajimwagia mchanga kwa kutumia mkonge mrefu, ambao wanatumia kwa ajili ya kula chakula pamoja wa na kunywea maji.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa anakula nyasi katika eneo lenye miti mirefu pamoja na vichaka. Pia kuna mwamvuli ambao unatoa kivuli kwenye kiti ambacho hutumika kwa ajili ya mapumziko.

Wanyama pori ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa, wakiwa na masikio makubwa na mikonge mirefu, ambayo hutumia kwa ajili ya kunywa maji pamoja na kula nyasi.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa ana macho madogo na mdomo uliochongoka pamoja na miguu mifupi yenye kucha refu, ambazo zimeshikilia vizuri tawi la mti mkavu.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mkubwa mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa ametua kwenye ardhi akimkanyaga nyoka mdogo ambaye anamtumia kama chakula.

Wanyama wa porini ambao ni ndege wakubwa wenye manyoya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa na miguu, shingo, pamoja na midomo mirefu pembezoni mwa mto ambapo wanatafuta samaki wadogo pamoja na wadudu kwa ajili ya chakula.